Zizi ndogo la mbao, ngombe mmoja yuko ndani ya zizi, kuna tanki la maji la plastiki upande wa kushoto, paa la bati limewekwa juu ya nguzo, udongo unaonekana kavu kwenye eneo lote.

Mikungu mikubwa ya ndizi za kijani ikiwa imetundikwa. Ndizi zimepangwa kwa msongamano zikionyesha wingi wa mavuno. Sehemu ya nyuma inaonekana miti na matawi ya migomba. Mikungu hiyo inaonekana bado haijakomaa na haijavunwa.

Ukuta wa duka umechorwa picha ya ng'ombe mweupe na mweusi . Juu ya lango kuna paa ndogo la bati ya kijani na nyeupe . Kuna bango ndogo jeupe lenye maandishi likining'inia ukutani .

Shamba lenye mimea ya migomba midogo. Udongo unaonekana kuwa wa rangi nyekundu na umelimwa vizuri. Migomba imepangwa kwa mistari katika nafasi sawa. Majani ya kijani mabichi inaonekana kwenye baadhi ya migomba.

Mwanaume akiwa amebeba mzigo, mkubwa wa ndizi mbichi. Ndizi hizo zimefungwa pamoja kwa mkungu mkubwa. Mwanaume anaonekana yuko sokoni au barabarani. Kuna magari na watu wengine nyuma yake. Bangi, bangi ya kijani ya ndizi inang'aa sana kwenye mwanga wa jua.

Mzinga wa ndizi ulioiva vizuri, rangi ya matunda ni ya manjano yenye kungaa, kila tunda limeunganishwa kwenye shina moja kuu, mzinga huo umesimama wima juu ya sehwmu ya ukuta. Ndizi zimepangwa kwa mistari kuzunguka shina.

Chujio la plastiki ya kijani lenye wavu wa chuma. Ndani yake kuna mabonge meupe yanayofanana na jibini au mtindi mgando. Kijiko cha chuma kimewekwa upande wa kulia wake kichujio. Mabaki madogo yamekwama kwenye pande za wavu wa chujio.

Mwanaume akiwa anamimina maziwa kutoka kwenye chombo cha chuma. Nyuma yake kuna mitungi mingi ya kuhifadhia maziwa. Anga lina mawingu mepesi yanayoashiria mvua. Nyuma zaidi kuna jengo lenye paa la rangi ya kijani.

Madumu makubwa ya chuma yenye maziwa yakiwa yamepangwa karibu na jengo. Kuna mtu amesimama akiwa amevalia jaketi la rangi ya manjano. Pikipiki zimeegeshwa kando kusubiri kupakia mizigo. Baadhi ya madumu yako kwenye sehemu ya mbele ya picha.

Mtu amevaa mavazi ya kinga ana kifaa cha kunyunyizia mgongoni, ng'ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe yupo mbele yake, mtu anaonekana kunyunyizia dawa mnyama huyu, sehemu ina paa la mbao na nguzo

Kundi la watu waliovaa makoti meupe ya maabara na kofia, wakiwa kwenye eneo linaloonekana kama kiwanda au kituo cha usindikaji wa chakula. Mtu aliye mbele akiwa amevaa fulana ya pink na kofia nyeupe.

Shamba la migomba lililoko kwenye udongo mwekundu. Miti ya migomba imeota kwa umbali wa karibu. Manjani yake ni marefu na yenye rangi ya kijani kibichi. Sehemu ya chini ya migomba inaonekana, mashine yaliyokauka.

Maonyesho ya elimu au teknolojia kwenye banda la mafunzo. Mwanaume aliyevaa koti cheupe anawaelezea watu walioko mbele yake jambo fulani kwa ishara ya mikono. Kuna meza iliyojaa vifaa na mifano ya mashine ndogo ndogo.

Mkono wa mtu umeshika vitu vyenye umbo la mviringo virefu, vimekauka na vinaonekana kuwa vya asili ya mimea rangi yake ni ya kahawia iliyokauka imepangwa kwa pamoja wa mtindo wa mstari sehemu ya nyuma inaonyesha majani mabichi.

Mtu akiwa ameshika tunda la ndizi mbichi, amekaa juu ya mti wa ndizi yakiwa yakifanywa uvunaji, majani makubwa ya kijani yamezunguka sehemu hio, miale ya jua inapita kupitia matawi ya miti, ndizi ziko kwenye shahada kubwa yenye rangi ya kijani kibichi.

Mimea ya migomba yenye majani makubwa ya kijani. Mimea hii imeota kwenye shamba lenye udongo wenye rotuba. Nyuma yake kuna mnara wa chuma wenye nguzo refu. Majani yamekunjamana kwa baadhi ya sehemu kutokana na upepo au jua.

Ng'ombe kadhaa wa kiwandani ya banda la mifugo. Wamelala na wengine wamesimama juu ya majani yaliyotandazwa china. Upande wa kulia kuna fungu la majani mabichi la kulisha. Banda ni la kutu la turuchi uwanja na milango mikubwa ya mbao.

Miti ya migomba yenye majani makubwa ya kijani kibichi. Juu ya mti huo anga linaonekana likiwa na rangi ya bluu pamoja na mawingu meupe. Ishara ya hali ya hewa nzuri na yenye mwanga wa jua.

Zizi la mifugo lililojengwa kwa mbao na nyasi kavu. kuna ngombe walioko ndani ya zizi hilo, wakila au kupumzika. Mbele ya zizi mtu aliyevaa shati la buluu anasimama akitazama. Upande wa kulia kuna mti wenye majani mabichi karibu na zizi.

Ngombe wamesimama ndani ya banda lenye sakafu ya udongo. Mashine ya kukamua imeunganishwa kwenye maziwa ya mnyama. Ndoo ya chuma imewekwa kupokea maziwa yanayokamuliwa. Nirija ya plastiki imeunganishwa kati ya mashine na chombo cha kukusanyia.

Mtu aliyevaa koti jeupe la maabara na kofia ya nywele, anamimina kiyoevu kutoka kwenye chombo cha chuma kwenda kwenye kifaa cha kuchuja, chombo cha kuchujia kimefunikwa kwa kitambaa jeupe kwa ajili ya kuchuja mabaki.

Bakuli kubwa la chuma lenye uji. Mikono mitatu inashikilia vijiko vikubwa vya mwiko. Vijiko vimetengezwa kwa mbao za asili. Uji inaonekana kuwa na rangi ya manjano hafifu. Sehemu ya juu ya bakuli ina mabaki ya chakula.

Sehemu ya kiwele cha ng'ombe ikipigwa dawa au kusafishwa kwa kifaa kinachoonekana kushikiliwa kwa mikono. Mtu anayefanya shughuli hiyo anaonekana kuvaa glavu nyeusi, sare ya tahadhali na usafi. Pia kuna bomba la manjano linalonyanyuliwa juu ya kiwele.

Mwanaume amevaa shati ya kijani lenye michoro. Anashikilia ndizi moja iliyomenywa mkononi wa kulia. Mkono wa kushoto unashikilia ganda la ndinzi iliomenywa. Mezani mbele yake kuna fungu la ndizi mbichi ya kijani. Kuna bakuli la plasitki na rangi ya blue pembeni ya meza.

Wanawake wameketi ardhini wakishughulika na vyombo , miungu na mabesheni imejazwa kiowevu cheupe kinachoonekana kama maziwa mwanamke aliyevaa kilemba chekundu anamimina kiowevu kwenye chombo kidogo.

Mzigo mkubwa wa ndizi umewekwa sehemu ya wazi. Mazao haya yamepangwa kwa wingi hadi kufunika ardi. Magari yenye rangi tofauti yameegeshwa karibu. Majengo ambayo yanaonekana upande wa kulia. Mimea na miti imezunguka eneo hilo.

Shamba lenye mimea ya migomba iliyo ota vizuri. Majani yake ni mapana na ya kijani kibichi. Miti imepangwa kwa mistari ya asili shambani. Kuna msitu ya mimea mingine nyuma ya migomba. Mandhari yanaonekana yenye rutuba.

Mwanamke anakamua ng'ombe mwenye madoa meusi na meupe, anashikilia chupa kubwa ya plastiki kukusanya maziwa. Amevaa suruali ya blue na shuka ya rangi ya kijani yenye mistari ya blue . Nyasi za kijani zinatanda ardhini sehemu ya tukio.

Mkungu mkubwa wa ndizi mbichi ukiwa bado kwenye mgomba , majani ya mgomba yamezunguka mkungu huo kwa rangi ya kijani kibichi shina la mgomba linaonekana imara likiunga mkungu mzito. Sehemu ya chini inaonyesha nyasi na udongo wa shambani.

Watu wakipanda mche wa mgomba shambani. Wamevaa fulana za rangi ya kijani wakishirikiana kufanya kazi. Mtu aliye karibu anashika jembe akifukia udongo kuzunguka mche. Sehemu ya nyuma inaonyesha watu wengine wakiendelea na shughuli hiyo.

Mwanamke akiwa shambani katikati ya mimea ya mahindi na mimea mingine. Anashika kikapu chenye mazao mikononi mwake. Mwanamke huyu anaonekana akiwa amekaa chini au amepiga magoti.. Mazingira yaonyesha mimea yenye majani mabichi na shamba lenye rutuba.

Kikapu cha mianzi kilichojaa unga mweupe. Kikapu hicho kimetengenezwa kwa mikono kwa kutumia nyuzi za asili. Unga umejazwa hadi karibu na ukingo wa kikapu. Mwangaza wa jua unaonekana kuguza sehemu zote za kikapu.

Mchanganyiko wa rangi ya manjano na nyeupe kwenye chombo cha chuma, kuna kijiko cha mbao kikiwa kimewekwa katikati ya mchanganyiko huo sehemu ya manjano inaonekana kuwa kama mafuta au siagi iliyoyeyuka, sehemu ya nyeupe inaonekana kama maziwa yaliyoganda au mgando wa jibini.

Mwanamke aliyesimama shambani karibu na mikungu mikubwa ya ndizi amepanda katikati ya miti ya migomba yenye majani mambichi. Mikungu ya ndizi inaonekana ikiwa imetundikwa na tayari kwa kuvunwa.

Mtu aliyevaa koti la kazi la rangi ya blue, scroll ya kahawia, viatu vya usafi na kofia ya kufunika nywele, pamoja na balakoa. Anaonekana yupo kwenye chumba cha kiwanda au sehemu ya usindikaji.

Shamba la migomba michanga majani yake ni ya kijani kibichi na yameenea vizuri, udongo unaonekana kuwa na unyevu wa kutosha. Migomba imepangwa kwa nafasi sawa sana. Miyale ya jua inaangaza juu ya mimea.

Mwanamume amevaa koti jeupe la maabara. Anafanya kazi ya kupima au uchunguzi wa kimaabara na anaonekana akishika paipeti au kifaa cha kupima kiowevu na kumwaga majimaji kwenye kikombe au chombo kingine.

Mimea ni ya mahindi shambani, majani yana alama za rangi tofauti udongo mwekundu unaonekana kati ya mistari ya mimea, baadhi ya majani yana mashimo madogo.

Shamba lenye mimea ya migomba iliyostawi. Mkulima amesimama katikati ya shamba hilo. Udongo unaonekana kuwa na rutuba nzuri. Miti ya migomba imepangwa kwa mstari. Mkulima amevaa koti la rangi ya kijivu.

Mwanaume aliyeketi akikamua ngombe wa maziwa anaonekana kuvaa shati la pinki ,suruali ya kijivu na kofia yenye rangi ya bluu na nyeupe . Maziwa yanakamuliwa kwenye ndoo ya chuma huku ngombe akiwa amefungwa kwa mnyororo.

Mwanaume anauza ndizi nyingi sokoni. Zimepangwa kwenye rundo kubwa juu ya meza. Mazingira yanaonekana ya nje karibu na vibanda vya biashara. Mwanaume ameshikilia mkungu mmoja kwa mkono wake. Rangi ya ndizi ni ya manjano ikionyesha kuwa zimeiva.

Mtu aliyevaa koti jeupe la mahabara ana glavu ya bulu, barakoa ya uso na kofia ya kufunika nywele akifanya kazi ya majaribio au uchunguzi wa kisayansi anashika kifaa cha mahabara akionekana kupima au kuchanganya kemikali.

Mkono wa mtu umeshikilia kipande cha ganda la ndizi mbichi ya kijani. Ganda hili ambalo limekatwa na kuachwa likionyesha sehemu ya ndani yenye rangi krimu au nyeupe. Nyuma yake kuna maganda mengine ya ndizi yakionekana yamekusanywa pamoja.

Mkono umeshika majani ya mmea wa mahindi majani yana mashimo yanayoonyesha uharibifu wa wadudu. Rangi ya manjano na kijani kibichi chenye sehemu zilizoharibika udongo wa shamba unaonekana chini ya mimea. Mtu amevaa koti la rangi ya buluu na saa mkononi.

Ng'ombe wawili wenye rangi nyeupe na nyeusi,.Wamesimama karibu na uzio wa mbao uliowekwa kwenye banda. Zipo vifuli vinavyoonyesha mwanga wa jua unawamulika. Eneo la chini linaonekana kuwa na udongo uliokauka.

Lori jeupe lilosimama barabarani, mtu amevaa koti la giza na kofia akimimina kitu kuna mtungi mkubwa wa rangi ya fedha na manjano wa buluu nyuma yake kuna geti la chuma lenye rangi kama samawati, jengo la kijirani lina paa la rangi la manjano na kijani.

Watu watatu wamesimama karibu na mikungu ya ndizi ambayo imepangwa juu ya majani makubwa ya migomba. Mtu aliyevaa nguo nyeusi amesimama juu ya jani akionyesha kitu. Mwingine aliyevaa shati la kahawia anaonekana kushika kifaa mkononi.

Shamba la mimea ya migomba iliyomea vizuri. Majani makubwa ya kijani yameenea kufunika udongo. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na wenye rotuba. Mbingu ina mawingi mwupe na buluu safi. Mimea imepangwa kwa mistari wa asali shambani.

Mtu amevaa koti jeupe la maabara, kichwani kuna kofia ya nyuzi za kinga. Anaweka dawa kutoka chupa ndogo kwenye kikombe cha glasi. Kikombe kimejaa kiowevu cheupe kinachofanana na maziwa. Maandishi ya kipimo yanaonekana kwenye upande wa kikombe.

Mkungu wa ndizi wa njano zimepangwa Kwa wingi sokoni ,pia kuna ndizi changa za kijani kikininginia. Mandhari ya nyuma yaonyesha bidhaa nyingine za sokoni ,taa za juu zinangarisha rangi ya matunda ,ndizi zimepangwa Kwa mpangilio wa kufutia macho.

mtu amevaa mavazi ya kinga ya rangi ya njano. Amebeba pampu ya kunyunyizia mgongoni. Anaelekeza bomba la dawa kuelekea kwa ng'ombe. Ng'ombe yuko ndani ya zizi la mbao. Anaonekana kuwa ameinua kichwa.

Ngombe wa maziwa ikikamuliwa ikitumiwa mashine ya kukamulia maziwa . Mashine hiyo ina virija na mikono inayoshukilia chuchu za ngombe ili kuvuta kaziwa ambapo hulita kwenye bomba kuelekea kwenye chombo cha kuhifadhia. Hii ni njia ya kisasa ya haraka ya kukamua maziwa.

Mikongo mikubwa ya ndizi, zikiwa zimepangwa ukutani. Rangi ya matunda haya ni ya manjano yenye dalili za ukomavu. Kuna sanduku la blue lililojaa ndizi. Liko upande wa kushoto. Ukuta wa nyuma, una vigae vya rangi ya kijivu vilivyo na alama.

Ng'ombe wa rangi nyeusi na nyeupe wamesimama wakila nyasi, kila mnyama amewekewa alama ya njano kwenye sikio, zimepangwa misitari kandokando ya zizi la kisasa, mkulima amevaa nguo za kazi akisimama pembeni, pembe za kulisha zimetengenezwa kwa mbao ya chuma .

Mwanaume akiwa amesimama karibu na ng'ombe wa maziwa, amevaa fulana nyeupe na suruali ya bluu; jeans . Miguu ina buti ndefu ya rangi nyeupe. Ng'ombe amefungwa shingoni kwa mnyororo wa chuma. Sehemu ya nyuma inaonekana kuwa banda la mifugo.

Watu wanagawanya chakula kwenye bakuli la plastiki za kijani ,kila bakuli imeekwa ugali wa rangi nyeupe ,mikono kadhaa inashikilia vijiko Kwa ajili ya kugawa. Wanawake wamevaa mavazi ya rangi mbalimbali zenye mapambo, shughuli inaonekana kufanyika katika mazingira ya kijijini.

Wafugaji wanakamua maziwa kwa mashine. Ng'ombe wamesimama ndani ya banda. Mtu amevaa koti la kazi la bluu. Ndoo kubwa ya chuma imewekwa karibu. Kuna bomba nyekundu limeunganishwa kwenye kifaa. Sakafu inaonekana kuwa ya mawe yaliyopangwa.

Mahindi yamefungwa kwa mafingo na kuning'inizwa ukutani ukuta umetengenezwa kwa mbao za bizarre fungu la maindi inaanza kutoka kwa kona ya juu kuelekea vhuni kuna kikapu cha plastiki cha njano katikati ya maindi maindi yanaonekana kukauka vizuri kwa ajili ya kuifadhi .

Mtu amesimama karibu na mgomba mwenye matunda mengi ,ndizi zikiwa bado mbichi zina rangi ya kijani kibichi. Shina la mgomba limefungwa kwa kuni kama msaada. Udongo unaonekana mwekundu na wenye rutuba. Kuna migomba mingine nyuma yenye majani mapana.

Mwanaume anaosha ng'ombe kwa boba la maji , amevaa fulana ya kahawia yenye michoro. Maji yanamwagwa kwa nguvu mgongoni mwa mnyama. Ng'ombe mweusi anaonekana upande wa pili wa zizi.

Wanaume wawili wamevaa kofia nyekundu, mmoja anamimina maziwa kwenye chombo. Vyombo vya chuma vimepangwa mezani. Watu kadhaa wamesimama nyuma yao. Jengo lina kuta za rangi ya bluu na nyeupe. Shughuli inaonekana kufanyika sehemu ya kukusanya maziwa.

Mkulima yumo shambani la mahindi, amevaa shati la rangi ya waridi iliyokauka nakofia ya pama , anaonyesha shuka lake la mahindi lililokomaa mkononi, na mimea ya mahindi imejaa majani ya kijani kibichi , nyuma yake kuna mashoke mengine yaliyokomaa tayari kuvuna.

Watu wamesimama ndani ya jengo ndogo la bao. Baadhi yao wamesimama karibu na nguzo za paa. Mavazi yao yana rangi mbali mbali kama kijivu na zambarau. Nje ya jengo kuna mandhari ya kijani. Paa limezekwa kwa mabati yaki rangi ya kahawia.

Ngombe amefungwa Kwa Kamba ,ndama yulo ndani ya zizi ya mbao na vyuma. Kuna bombaa maji kililopita karibu na sehemu yake. Nyasi ina mti midogo zinaonekana upande wa kulia ,sehemu ya nyuma ina ukuta wa rangi ya kijivu.

Ng'ombe aliyefungwa kwa kamba kwenye mti, mwili wa ng'ombe umeathirika na una uvimbe mkubwa na vidonda, ngozi ya mnyama huyo inaonekana kufura na kuharibika maeneo mbalimbali eneo la ardhi kavu na inaonekana kuwa na vumbi na nyasi zilizokauka, nyuma ya ng'ombe kuna miti ina majani ya kijani yanayoonyesha mazingira mashambani.

Shamba la mimea la migomba , udongo umeonekana kuwa na rotuba na umepaliliwa vizuri ,kila mti wa migomba umezungukwa na plastiki vya kufunika udongo. Kuna gomba la umwagiliaji loliloekwa karibu na mashine. Mimea imepangwa Kwa mistari ya kueleweka shambani.

Mahindi ikiwa shambani, majani ya mahindi ni ya kijani kibichi na yame sambaa pande zote, udongo unaonekana wa rangi nyekundu na wenye rotuba, mimea imepangwa mstari, kwa mstari katika shamba, kuna nafasi kati ya mistari ya mahindi kwa ajili ya kupita au kulimia.

Mikungu mikubwa ya ndizi zikiwa baado na rangi ya kijani. Ndizi ziko kwenye mahali ya mwanzo wa ukomavu, baado hazijakomaa. Shina la katikati linaonekana likiunganisha mikungu kadhaa. Maandhari inaonyesha mavuno ya ndizi kutoka shambani.

Ng'ombe wa maziwa anakamuliwa kwa kutumia mashine ya kukamulia maziwa. Mashine hiyo imeunganishwa kwenye chuchu za ng'ombe na maziwa yanakusanya kwenye chombo cheupe cha kuhifadhi. Hii ni njia ya kisasa ya ukamuaji inayotumika kuongeza ufanisi.

Mtu anamkamua ng'ombe maziwa yanakusanywa kwenye ndoo ya plastiki ya rangi ya bluu, ng'ombe huyu yuko katika sehemu yenye udongo kwao, nyuma kuna miti michache na uhusio wa kienyeji, mtu huyo amevaa shati la mikono mirefu na suruali.

Kijana ameketi ndani ya banda la ngombe, anaivaa kofia nyekundu kichwani, anakamua maziwa kutoka kwa ngombe huyo, ndoo nyeupe imewekwa karibu kwa ajili ya kusanya maziwa, bando limetengenezwa kwa miti ya miviringo.

Mkungu wa ndizi mbichi zikiwa shambani. Majani makubwa ya mgomba yamefunika sehemu ya matunda. Ndizi zimetundikwa kwenye shina ndogo lililoshikamana na mimea. Miyale ya jua inapita kupitia mianya ya majani.

Mwanamke ameketi nyuma ya meza ilio jazawa ndizi ametazama mbele kana kwamba anasuburi wateja. Mazao yamepangwa kwa vikundi tofauti tofauti. Watu wengine wanaonekana wakipiata sokoni. Ubao wa matangazo uko ukutani upande wa kulia.

Shina la ndizi limebeba mkunga mkubwa wenye matunda mabichi. Rangi ya ndizi zote ni kijni kibichi kuashiria hazijakomaa. Majani makubwa ya mimea yamefunika sehemu ya juu ya mkungu. Udongo unaonekana chini ukiwa na mabaki ya majani yaliyo kauka.

Miti ya migomba yenye majani marefu ya kijani. Migomba imepandwa karibu na uzio wa nyasi kavu. Kuna kivuli kinachoonyesha mchana wa jua. Nyuma yake kuna miti mingine mirefu.

Mchanganyiko wa maziwa yaliyogandishwa juu ya kitambaa cheupe, chombo cha chuma kinaonekana juu ya kitambaa hicho, mtiririko wa maji maji ya maziwa umeachwa kutiririka kupitia kitambaa, mchakato unaonekana kuwa wa kutengeneza jibini au mtindi.

Mfugaji ameshika bomba la maji lenye rangi ya kijani.Ng'ombe mweupe amesimama karibu na sehemu ya kukunyeshea. Kuna mifugo mingi ikionekana nyuma. Eneo likionekana kuwa banda la kisasa la mifugo. Maji yanayoelekezwa kwa mnyama ,kwa ajili ya kunywa au kasafishwa.

Mahindi shambani ambapo koji koja la mahindi limeoza na kushambuliwa na ukungu mweusi. Hali hii husababishwa na fangasi. Inaweza kutokea kutokana na unyevu mwingi, uhifadhi wa shamba au uharibifu maganda.

Mitungi ya maziwa iliyojazwa. Mashine maalumu imeunganishwa kwenye kiwele cha ng'ombe. Maziwa meupe yanaonekana ndani ya mitungi ya plastiki. Vifaa vya vyuma na mpira vimefungwa kwa umakini.

Mtu anakamua ngombe mwenye maziwa na amevaa suruali yenye mistari na blausi ya mikono mirefu. Kikombe kikubwa cha chuma kimeshikwa chini ya kiwele ,maziwa yanaingia ndani ya chombo kitaratubu.

Mkungu wa ndizi ambazo bado ni mbichi, rangi ya ndizi ni kijani kibichi ikionyesha hazijakomaa ndizi zimefanana kwa karibu kwenye mkungu moja majani la mgomba linaloonekana upande wa kushoto wa picha mwanga wa asili unaangaza sehemu ya ndizi za majani.

Mikongo mikubwa ya ndizi kubwa ya ndizi mbichi za kijani ikiwa inaninginia , ndizi hizi ziko kwenye makundi makubwa zikionekana kuwa zimevunwa hivi karibuni na bado hazijaiva. Rangi yake ya kijani kibichi inashiria ubichi.

Mwanaume yumo shambani karibu na mti wa ndizi. Amevaa fulana ya rangi ya buluu na kofia ya giza. Anashika shada la ndizi zenye rangi ya njano. Majani ya migomba yanaonekana kuwa makubwa na ya kijani kibichi. Chini ya mti kuna mabaki ya majani yaliyokauka.

Mikungu mikubwa ya ndizi ikiwa imekomaa, mikungu hiyo imeninginia kutoka kwenye migomba iliyo na majani ya kijani, rangi ya njano inaonyesha ndizi ziko tayari Kwa kuvunwa. Sehemu ya nyuma inaonyesha shina la majani ya migomba vingine.

Kijani cha ndizi mbichi ya kijani kikiwa bado kimeunganishwa kwenye mti wa ndizi. Majani makubwa ya kijani ya mti wa ndizi yanazunguka kijani hicho na mwanga wa jua inapita kupitia baadhi ya majani.